Chumba chenye watu wengi wakisubiri huduma mbali mbali za Huduma Kenya. Kuna kaunta tofauti za pensio services, KRA services na NSSF services . Watu wameketi kwenye viti wakisubiri zamu zao na baadhi wanatumia kompyuta.

Mwanamke aliyevaa barakoa akishikana mkono na mwanaume aliyevaa koti la daktari na barakoa, ambaye anaonekana akimshughulikia karatasi. Wote wawili wako nje chini ya hema na mtu mwingine anaonekana akijaza fomu.

Hii ni jumba ya Posta kuu jijini Nairobi, majengo marefu yanaonekana nyuma. Pikipiki zimeegeshwa mbele ya jengo, mwendeshaji pikipiki amevalia kofia ya njano. Amebeba kisanduku cha Posta.

Hii ni hafla ya uzinduzi au maonyesho ya teknolojia. Mwanaume mmoja amevalia suti ya kijivu anafafanua kitu kwenye skrini ya kompyuta kwa kiongozi mwingine aliyevaa suti jeupe la mikono mirefu na mikono iliyokunjwa nyekundu.

Kundi kubwa la watu wazima wakiwemo wanaume na wanawake, wamesimama na kuketi mbele ya jengo la mahakama, wengi wao wamevaa mashati yenye nembo, zinazofanana kuashiria umoja.

Huu ni mchezo wa kadanda unaendelea kwenye uwanja uliojaa mashabiki. Wachezaji wamevalia jezi za rangi tofauti. Baadhi ni za kijani na wengine ni za njano na rangi ya chungwa.

Kundi la viongozi na majaji, wamesimama mbele ya bendera za Kenya. Mwanamme mmoja ambaye anaonekana kuwa rais William Ruto, amevalia suti nyeusi na tai ya thahabu.

Kundi la watu waliovalia mavazi rasmi wakitabasamu na kusherehekea. Mwanamke katikati anapokea kitabu kutoka kwa mwanaume, huku wengine wakitazama kwa furaha, ikionyesha hafla ya kitaaluma.

Hili ni kundi la watu ambao wanashangilia na kuinua mikono yao juu, huku wengine wakiwa wameshika maua na bendera ya Kenya. Nyuma kuna bango kubwa lenye picha ya mchezaji ikionyesha sherehe na furaha.

Wachezaji watano wa mpira wa kikapu, wote wakiwa wanaonekana wamevalia jezi nyeusi zenye maandishi Kenya. Wanaonekana wakitabasamu kwa furaha.

Hili ni dawati la huduma kwa wateja lenye maandishi Huduma Kenya na Information Desk , likiwa na wafanyikazi wawili wanawake ,mmoja yuko kwenye kompyuta na mwingine amesimama akiongea na mteja.

Kundi la watu, watatu wakiwa ni majaji mwingine akiwa amevalia sare. Majaji hao wanaonekana kumsikiza kwa umakini kile anachokisema.

Kundi kubwa la watu, wengi wao wakiwa mashabiki, wamekusanyika pamoja. Baadhi yao wamevalia mavazi yenye rangi za bendera ya Kenya. Wengine wamevaa kofia za majani.

Bomba kubwa la maji au la maji taka likipita chini ya barabara au ukuta wa zenge. Kuna shimo au mtaro chini ya bomba. Sehemu hiyo imezungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi na miti.

Kundi la watu wanasubiri wakishiriki katika usajili wa huduma namba chini ya hema. Wote wameketi mezani wakitumia kompyuta ndogo huku wengine wakijaza form .

Watu wakiwa katika kituo cha Huduma ya Nairobi. Kuna watu wengi wamesimama na wengine wamekaa wakionesha kuwa wanasubiri kuhudumiwa. Bango la Huduma Center GPO Nairobi, linaonekana wazi likidhibitisha eneo.

Kundi la wachezaji wa mpira wa mguu wakiwa wamevalia jezi nyekundu, wengi wao wakiwa na nembo ya KDF, wakikimbia au wanafanya mazoezi kwenye uwanja wa nyasi.

Watu kadhaa wakiwa kwenye shughuli za ofisi, au usajili, mwanamke mmoja ameketi mezani akipitia nyaraka akisaidiana na wanawake wengine waliosimama.

Kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia suti. Mwanaume mmoja amevaa shati jeupe akimkabidhi karatasi mwanamke aliyembeba mtoto mdogo. Mtoto ana nywele zilizofungwa kwa staili ya kipekee.

Mwanamke aliyevaa kofia nyekundu na shati la rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi, akisimama karibu na mwanamme aliyeketi. Mwanaume amevaa shati jeupe na tai nyekundu na ana miwani. Wote wanaangalia karatasi zilizopo mezani.

Kundi kubwa la mashabiki wa michezo. Wengi wao wamevalia nguo zenye rangi za bendera ya Kenya, nyekundu, nyeusi na kijani. Baadhi yao wameshika bendera za Kenya na mmoja anapuliza vuvuzela ya kijani.

Kundi la wanasheria wengi wao wamevaa mavazi rasmi ya mahakama ,wamesimama nyuma ya meza yenye mikrofoni , mabango yenye ujumbe Protect Judiciary Independence yanaonekana nyuma.

Kundi la wachezaji wa mpira wa kandanda wakiwa uwanjani. Baadhi yao wamevalia jezi za kijani na wengine wamevalia jezi za njano. Wote wanaonekana kumenyana katika hafla hiyo wa ukumbi wa watu wamekaa wakiwa wanashuhudia.

Kundi la watu wengine wakiwa wameinama wengine wamesimama wanashangilia, wakiwa wamebeba vyombo kadhaa na tofauti tofauti mikononi mwao, mabango yakionyeshwa wazi yalivyoandikwa, ikionyesha ushindi na ushirikiano.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti mbele ya kamera. Wanaume wawili na mwanamke mmoja wamesimama au kukaa karibu na kompyuta na vifaa vingine wakionekana kufanya kazi.

Wafanyikazi wanatoa huduma kwa wateja. Kompyuta zimetumika, fomu zinajazwa. Mabango za NSSF services yanaonekana. Ofisi inaonekana safi yenye mwanga.

Mwanamke akishika skafu yenye maandishi Bandari FC. Amevalia jezi ya Bandari FC. Anacheka akionyesha furaha. Uwanja wa mpira wa mguu ukionekana nyuma. Watu wengi pia wapo uwanjani.

Hawa ni majaji watatu wakiwa wamevalia majoho mekundu na meusi, wakitabasamu na kupiga picha. Wawili wao ni wanawake na mmoja ni mwanaume. Wote wakiwa na nyuso zenye furaha na kuridhika.

Hawa ni mashabiki ambao wamejaa kwenye jukwaa, wengi wakiwa wamevalia jezi za nyekundu na nyeusi, wakishangilia na kusherehekea tukio ambalo linatukia eneo hilo.

Eneo lenye shughuli nyingi ambapo watu wanapata huduma mbalimbali za serikali. Kuna meza kadhaa zenye wafanyakazi na wateja wakiwa wamevaa barakoa wakizingatia afya.

Kundi la watu ambalo limepiga foleni, huku wakiwa wameshika vitu au karatasi nyeupe kwenye mkono yao. Baadhi yao wana watoto ambao wamekuja nao.

Hili ni kundi la wachezaji ambao wako katika uwanja. Nyuma yao kuna jukwaa ambalo lina viti. Watu wamekusanyika wengi ili kushuhudia mchezo huo.

Chumba kikubwa kilichojaa watu. Wengi wao wamekaa kwenye viti wakisubiri. Kuna kaunta zenye nambari. Baadhi ya watu wamesimama. Eneo linaonekana kuwa ofisi ya huduma za umma.

Mwanamke mmoja aliyevalia joho la mahakama ameshika kitabu cha kuamsha sheria. Nyuma yake kuna bendera ya kenya. Anaonekana akihutubia.

Jengo la rangi ya njano. Kuna kundi la wanaume wamesimama mbele ya ofisi hiyo. Wengi wao wakiwa wamevaa barakoa kuashiria tahadhari za kiafya. Bango la saa za kazi linaonekana likionyesha ni Monday to Friday .

Kundi la watu wakikimbia barabarani, mwanamume mmoja ameshikilia bango kubwa lenye picha ya wanasiasa Raila na Kalonzo wote, watu wengine wanaonekana wakishangilia kuinua mkono juu.

Wachezaji wa soka wanakimbia uwanjani. Wamevaa jezi za buluu na nyingine zenye rangi tofauti. Lengo la mpira linaonekana nyuma. Wote wanaonekana wakiwa katika harakati za uzuizi.

Hii ni ofisi moja kuu ya Huduma Kenya ambapo watu wengi wanaonekana wamevalia sare rasmi kwenye kazi hiyo wakiwa makini. Mama mmoja anawaelezea wazee wawili ambao wanamskiza kwa umakini.

Kundi kubwa la watu wakishangilia. Baadhi wamevaa kofia za kijani, wengine wana fulana za kijani na nyeupe zenye nembo ya Kenya Airways. Mwanamke mmoja anashikilia bendera ya Kenya. Watu wanaonekana kufurahia tukio.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wakiwa uwanjani. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya blue akiwa na mpira mkononi akijiandaa kucheza. Mbele yake kuna mchezaji mwingine amevaa jezi nyeupe akimkaba.

Wachezaji watatu wa mpira wa wavu wakati wa mchezo. Mmoja amevaa jezi namba kumi na tano ya kijani, anajaribu kurusha mpira juu ya wavu. Mwingine wawili wa timu pinzani wakiwa wamevaa jezi nambari sita na mbili mtawalia.

Kundi la wanawake wachezaji ambao wamejikusanya mahali pamoja. Mmoja wao anaonekana katikati huku akiwanong'onezea jambo labda jinsi watakavyocheza wawe na ushindi.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia kofia za rangi ya chungwa ,wakionyesha ishara za mshikamano ,mwanamume mmoja mweusi aliyevaa suti ya mistari na tai ya zambarau yuko katikati .

Huu ni mkutano wa kampeni wa Kalonzo Musyoka akiwahutubia wafuasi wake. Kuna watu wengi ambao wamekusanyika wamevaa mavazi ya buluu na kofia za buluu. Wengine wamebeba bango zilizoandikwa Kalonzo.

Hii ni timu ya raga ikisherehekea ushindi, wachezaji wengi wamevalia jezi nyekundu, wakiinua mikono juu. Kombe lenye sanamu za tembo wawili linashikiliwa, kundi linafurahia sana.

Sehemu ya nje ya eneo la ofisi la huduma Kenya. Kundi la watu wanaonekana wakitoka ndani la ofisi hiyo wakinong'onezeana, huku mlinzi wa ofisi hiyo akionekana anawaapisha.

Wanaume wawili wamepozi mbele ya umati mkubwa wa watu waliojikusanya kwenye jukwaa au uwanja. Mwanaume mmoja yuko karibu na kamera na amevaa shati jeusi.

Watu wanne wawili wakisaini nyaraka kwenye meza chenye nyeupe. Mwanaume mmoja amevalia suti nyeusi na mwingine suti ya kijivu. Mwanamke amesimama karibu na mmoja wao akielekeza na mwanaume mwingine amesimama upande wa kulia.

Kijana mmoja ambaye anatabasamu, amevalia kofia na fulana nyeusi. Mandhari haya yanaonyesha jijini. Kuna miti mirefu nyuma ya kijani kibichi na pia magari yameegeshwa. Kijana ameshika pasipoti mkononi.

Foleni ya watu ndani ya jengo, labda benki au ofisi ya uma. Watu wanasubiri nyuma ya kaunta ya mbao yenye gloss . Miundo ya chuma imewekwa juu ya kaunta, ikitenganisha wateja na wafanyakazi.

Wanaume wawili wakiandika kwenye karatasi, meza ya mbao huku mmoja akiwa amevaa kofia na mwingine shati la kijani. Wanawake kadhaa wamekaa nyuma yao wakisubiri kwa utulivu.

Hii ni sehemu ya uwanjani kuna jukwaa kubwa ambalo limejaa watu au mashabiki ambao wamekuja kuhudhuria mchezo au kutazama. Kuna watu wengi katika uwanja wa riadha wakionyesha ushindi au ushiriki katika mbio za riadha.

Kundi la viongozi wamesimama. Mmoja anazungumza mbele ya kipasa sauti. Nembo ya Office of the chief justice inaonekana wazi. Wanaonekana makini sana.

Ofisi ya Huduma Kenya, mwanaume mmoja anahudumia mwanamke aliyevaa nguo za kijeshi. Wote wanaonekana wakiongea kwa furaha. Kompyuta na nyaraka ziko mezani. Mabango yenye nembo ya Huduma Kenya yameandikwa ukutani.

Kijana akiwa amevaa fulana nyekundu na nyeusi, akiwa amejipiga picha huku umati mkubwa wa watu ukiwa nyuma yake. Watu wengi wamevalia nguo nyekundu, kuashiria kuwa wanashangilia timu au tukio moja.

Ni sehemu ya ndani ya ukumbi mkubwa labda ukumbi wa michezo au ukumbi wa hafla. Watu wawili wamekaa kwenye meza wakiwa wamejitolea katika shughuli fulani. Mwanaume mmoja amejitwika, amevaa vest juu ya shati jeupe, anajaza fomu.

Kundi la mashabiki ambao wako kwenye jukwaa karibu na uwanja wakishuhudia mchezo inayoendelea uwanjani. Wengi wao wamevalia shati nyekundu ikionyesha wanaweza kuunga mkono na ile timu yao.

Kundi la mashabiki wa Kenya. Wengi wao wamevaa nguo nyekundu, wakishangilia kwenye jukwaa la uwanja. Mtu mmoja ameshika bendera ya Kenya na mwingine anapiga makofi. Watazamaji wengi wanaonekana wakifurahia tukio.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja katika ofisi. Mwanaume mmoja amesimama akishughulikia kamera iliyo kwenye tripod karibu na kompyuta. Mwanamke ameketi kwenye kompyuta, nyuma kuna kabati lenye mafaili.

Huyu ni mwanariadha akitua kwenye mchanga baada ya kuruka mbali, akicheka huku akionyesha mikono yake. Nyuma kuna uwanja wenye viti vya watazamaji ikionyesha mashidano ya riadha.

Shabiki aliyepaka rangi za kijani na nyeupe mwilini, akiwa amesimama katikati ya umati mkubwa wa mashabiki wengine uwanjani. Amebeba bango dogo akionyesha shauku ya mchezo.

Watu watatu wakiwa wamevalia nguo nyekundu zinazofanana. Wameketi na kuzungumza. Wengine wengi wamevalia nguo nyekundu, wanaonekana nyuma yao. Mwanamke mmoja anaonekana akiongea kwa bidii.

Mwanariadha wa kiume akiruka juu angani wakati wa mashindano ya kuruka mbali. Amevalia vazi la michezo la rangi nyekundu. Nyuma yake kuna uwanja wa michezo wenye viti vya rangi nyekundu na nyeupe na watazamaji wachache.

Majaji watatu wameketi nyuma ya meza ndefu nyeupe iliyofunikwa na vitambaa. Wamevaa majoho meusi yenye kola nyeupe na shingo nyekundu.

Umati wa watu wakiwa chini ya hema, wakisubiri huduma mbalimbali. Kuna mabango yaliyo andikwa identity cards, birth/death certificates na helb ikionysha huduma za serikali.

Mwanamume aliyevaa kofia na barakoa yenye nembo ya Kanu. Nembo hiyo ina maneno yakionyesha uungaji wa kisiasa wa Rais Daniel Arap Moi aliyekuwa kiongozi wa Kenya kwa muda mrefu.

Mwanamke, huenda ni mheshimiwa akihutubia hadhara kwa shauku kubwa, amevaa mavazi maridadi yenye rangi nyingi na mkufu ya njano, akionyesha urembo. Nyuma yake, kuna bango lenye nembo ya serikali ya Kenya.

Jengo la Huduma Centre Kenya lenye nembo yake juu. Kundi la wafanyakazi wakiwa wamevalia sare nyeusi na nyeupe zenye mikono nyekundu wamesimama mbele ya jengo hilo.

Mwanamume mwenye miwani na suti nyeusi, tai nyekundu anakabidhi bahasha ya bluu kwa mwanamke mwenye miwani, nguo nyeusi na shanga nyeupe. Watu wengi naye wamesimama nyuma yao wakitazama tukio hilo muhimu.

Kundi la watu wakiwa wameketi mbele ya ofisi ya Huduma Kenya, mmoja akiwa mfanyakazi ameketi akiwaangalia. Ameketi mbele ya komputa yake na anaonekana akimzungumzia mwanaume mmoja.

Kundi la wachezaji wa mchezo wa kikapu, wakiwa wanacheza huku ukumbi wa watu ukiwatazama labda kuwashangilia. Wachezaji wa timu moja wamevalia sare za blue na wengine sare nyekundu.

Umati wa mashabiki wa kandanda wakionekana kusherehekea au kuelekea uwanjani. Wengi wao wamevalia jezi za kijani na nyeupe zilizohusishwa na klabu ya Gor Mahia.

Umati mkubwa wa watu wamekusanyika kwenye uwanja wa michezo, viti vimejaa mashabiki waliovaa nguo za rangi tofauti wakionyesha shauku yao. Nguzo kubwa ya taa ya uwanja inaonekana upande wa kushoto.

Kundi la watu, ambao wanaonekana wakishangilia wakiinua mikono yao juu. Wengine wao wamevalia shati ambayo imeandikwa Kenya, kuashiria ushindi mkubwa.

Kundi la watu wakitembea barabarani, wengi wao wakiwa wamevalia suti na barakoa. Wamebeba bango kubwa lenye maandishi, ambayo yanaoekana wazi likionyesha kampeni ya uhamishaji.

Wanaume wawili, mmoja amevalia suti rasmi na tai na mwingine amevaa vazi la kimahakama lenye rangi ya kijani na dhahabu na wigi la mahakama. Wote wawili wanaonekana wakiongea au kubadilishana mawazo.

Nembo yenye mikono miwili iliyoshikana kwa nguvu, ndani ya duara la njano lenye mpaka mwekundu. Chini ya nembo kuna maandishi ya manjano yanasema tuko pamoja.

Huu ni mchezo wa mpira kandanda ambapo timu mbili zinamenyana. Timu moja imevalia jezi ya kijani na nyingine imevalia jezi ya bluu na nyeupe. Wako katika uwanja ulioko na nyasi wa kijani kibichi, Umati wa watu uko nyuma kuwashangilia.

Sehemu ya ofisi ambayo ni safi. Kuna mwanamke ambaye amesimama karibu na ukuta wenye mabango. Mabango haya yana ujumbe muhimu kuhusu kuboresha huduma za umma.

Huyu ni kiongozi akila kiapo. Ameshika kitabu mkononi. Kuna wanawake wawili upande wake, mmoja amevalia vazi la kisheria. Bendera ya kenya inaonekana. Kundi la watu linatazama nyuma.

Timu ya wanaume wa mpira wa kikapu wakisherehekea ushindi wao, wakiwa wamebeba kombe kubwa la dhahabu. Wachezaji wengi wamevalia jezi za buluu na nyeupe na wengine wamesimama wakiwa wamevalia nguo za kawaida wakishangilia.

Mtu akisimama mbele ya dirisha la ofisi ya uhamiaji kama ilivyoonekana kwenye kibao cha namba nne na maneno ambayo yameandikwa yanaonekana wazi.

Huu ni mchezo wa mpira wa kikapu wa wasichana, wasichana ambao wamevalia jezi za blue na nyeupe wakiwa wanashindana. Wanacheza huku wakitabasamu kuashiria shindano mzuri.

Wanaume wanne, wawili wamevaa majoho mekundu, na wigi kuashiria majaji. Wengine wawili wamevaa suti, mmoja akimpa mkono mwenzake.

Kundi la wanaume, wengine wakiwa wamevalia majoho mekundu ya mahakama, wakisalimiana kwa furaha na kutabasamu. Mwanamme mmoja amevaa suti ya kijivu, anapeana mkono na majaji.

Kundi la wachezaji wa mpira wa kikapu au wanariadha, wengine wamesimama na baadhi yao wameketi chini. Wanaonekana kupiga makofi kushangilia timu yao ama wakishangilia ushindi.

Ndani ya kituo cha huduma ,watu wengi wamekaa wakisubiri kuhudumiwa. Maafisa wa huduma wako kazini. Mabango yenye taarifa mbalimbali yametundikwa.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevaa majoho rasmi ya mahakama yenye rangi nyekundu na kijani ,pamoja na wigi wengine wamevaa suti na nguo rasmi .

Timu ya mpira wa mguu, wanawake wakiwa wamevaa sare za kijani na nyeupe. Baadhi wamesimama nyuma wengine wakipiga magoti mbele. Wako uwanjani kwenye nyasi na anga la buluu lenye mawingu linaonekana juu.

Umati wa watu wenye furaha. Wengi wamevaa fulana za timu. Bendera ya Kenya inaonekana hapo. Wanatabasamu au kushangilia ushindi.

Kiongozi mmoja anazungumza kwenye podium yenye nembo ya ODM. Amevalia suti na tai ya zambarau. Amezungukwa na kundi la wanaume wengine. Wengi wao wamevaa kofia za rangi ya chungwa.

Huu ni mchezo wa mpira wa watu uwanjani, ambapo wachezaji wa timu mbili, wanashindana karibu na wavu. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya kijani kibichi na kaptura ya bluu akiruka kurudisha mpira huku wachezaji wengine wawili wa jezi nyekundu wakijaribu kuzuia mpira.

Jalada la sera ya tume ya huduma za mahakama nchini Kenya, ikieleza kuhusu sera ya mafunzo kwa vitendo na viambatisho kwa chapo la mahakama.